Wanariadha waliovaa shati nyeupe na nyekundu na pia kaptura nyeupe. Mmoja wao akiwa amevaa shati ya grey na kaptura grey nyenye imeandikwa KDF wanaonekana kujitayarisha kwa riadha inayokuja.

Kundi la watu wakiwa ndani ya banda au jengo lenye paa la chuma wakionekana kufurahia na kusherehekea. Baadhi yao wameinua mikono na wengine wameshika bubuzela za rangi mbalimbali. Wamevaa nguo za kawaida zikiwemo jazi na michezo .Ni tukio la furaha na mshikamano wa jamii.

Wachezaji wawili wa kandanda uwajani. Mmoja amevaa jezi ya majano na kijani mwingine nyekundu na nyeusi wanakaribia mpira katikati ya uwanja huku mashabiki wakitazama kutoka mabenchi ya nyuma.

Kituo cha huduma kenya chenye madawati na viti vya kuhudumia wananchi. Kuna watu wanaofanya kazi kwenye kompyuta huku mabango nyuma yakitangaza huduma rasmi kama police abstract, na neema services. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma za serikali kwao.

Watu waliovaa vizibao vya usalama na barakoa wakikusanyika kuzunguka meza ya mbao katika mazingira ya wazi, labda sehemu ya ujenzi au tukio la mafunzo, mmoja anashika kipande kikubwa cha ubao wa OSB kinachoashiria shughuli ya usanifu au ukaguzi. Maizingira yanaonyesha umakini na ushirikiano huenda wakihusika katika kazi ya mafunzo au usalama wa kazini.

Bi HELENE RAFAELA NAMISI akihudhuria mahojiano kwa ajili ya nafasi ya Jaji wa mahakama kuu ya Kenya, anaonekana ameketi ndani ya chumba rasmi akiwa nyuma ya meza, Mandhari ya nyuma yana nembo ya tume ya huduma za mahakama.

Wanariadha wenye mavazi yenye rangi tofauti tofauti wanaonekana wakishangilia kwenye uwanja kubwa. Kuna watazamaji nyuma yao pia wanaonekana wakitazama mchezo huo.

Watu watatu waliovaa nguo za rangi nyekundu na nyeupe. Wawili wao wamepaka rangi ya bendera ya Kenya usoni na mmoja anashikilia simu, labda akichukua picha ya pamoja. Wanaonekana kusherehekea au kuonyesha uzalendo, huenda kwenye tukio la michezo au mkusanyiko wa kitaifa.

Mzungumzaji mbele ya kipaza sauti akiwa kwenye mazingira rasmi ya tume ya huduma za mahakama. Anaonekana akitoa hotuba au kushiriki mahojiano.

Watu waliovaa mavazi rasimi wamesimama mbele ya jengo lenye nembo ya huduma KE. Kwenye nyuma kuna mlango wa kioo na ukuta wenye maandishi na nembo za rangi ya kijani nyekundu na nyeusi zinazoashiria taasisi ya serikali. Mtu mmoja ameketi mbele yao pia kwa mavazi rasmi.

Mwanariadha kwa jina la Maina anaonekana akiwa ameanguka kwenye mchanga, akiwa amevaa vesti la rangi ya manjano na kaptura ya rangi nyeusi. Kuna mwanariadha mwingine nyuma yake na pia stadium.

Rais William Ruto akiwa anahutubia hadhira wakati wa hafla ya kuapishwa akiwa amevaa suti na tai, akizungumzia kupitia kipaza sauti. Pembeni yake kuna watu waliovaa mavazi rasmi wakimtazama kwa makini. Mandhari ya tukio yanaonyesha hadhira iliyosanyika ,ishara ya umuhimu wa hafla hiyo ya kihistoria.